Kuna maghorofa ya biashara pamoja na wafanyi biashara wa pikipiki wanaofanya kazi ya ku deliver pamoja na watu wanao tembea hapa na pale na kuendeleza biashara pamoja na magari iliyo kando ya barabara.